Mkusanyiko wa kundi la watu wazima, likiendelea kujifunza mambo mbalimbali yanayotarajiwa kuwasaidia katika kutatua matatizo mbalimbali, yatakayojitokeza katika jamii zao.

Zoezi la utoaji wa elimu kwa watu wazima likiendelea katika eneo hili, ambapo mkusanyiko wa kundi kubwa la watu wazima likijumuisha wanaume na wanawake, limekusanywa kwa lengo la kuweza kupatiwa mafunzo yenye umuhimu

Mwalimu akiendelea na zoesi la kufatilia kwa karibu kabisa kundi la wanafunzi wake ambao ni watu wazima walio amua kurudi darasani kwa lengo la kujifunza.

Semina maalumu iliyolenga kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ya watu wazima, ili kuhakikisha makundi hayo yanaweza kujifunza mambo yatakayokuwa na matokeo chanya katika jamii.

Wanawake wawili wakiendelea kushirikiana katika masomo yao ambayo wameamua kujihusisha na shughuli za elimu ya watu wazima, ili kuweza kuhakikisha wanajifunza mambo mbalimbali yatakayo wanufaisha.

Mwalimu wa kiume aliyesimama katikati ya kundi la watu wazima, akiendelea kufikisha elimu kwa watu wazima hao, kwa lengo la kuhakikisha wanapata manufaa yaliyokuwa chanya katika jamii.

Jopo la wataalamu wa taasisi iliyoamua kujitolea kufikisha elimu kwa makundi ya watu wazima, bila kuzingatia hali zao na umri, nimekusanyika eneo hilo kwa ajili ya kupanga mikakati ya kutimiza malengo yao.

Kundi la wanawake waliovalia mavazi ya asili, wakiwa katika lengo la kuhamasisha watu wazima kuweza kujifunzia sanaa mbalimbali, wakiliendea jambo hilo kwa vitendo wakijifunza namna ya kushona.

Zoezi la utoaji wa elimu kwa kundi la watu wazima juu ya matumizi ya vifaa mbalimbali vya umeme, vikiwa tayari vimekwisha andaliwa kwa lengo la kueza kuendesha maonyesho.

Kundi la watu wazima waliovalia barakoa likiundwa na wanaume pamoja na wanawake, likiwa limekusanyika katika eneo hili kwa lengo moja tu la kuweza kupata elimu.

Katika hafla maalumu iliyoandaliwa kwa lengo la kuenzi zoezi la utoaji elimu kwa watu wazima katika eneo hili, kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wamekusanyika ili kuweza kusherehekea.

Kundi la watu wazima likiwa ndani ya chumba maalumu, kilichoandaliwa kwa lengo la kuweza kuendesha zoezi la utoaji wa elimu stahiki kwa watu wazima.

Mwanamke aliye katika duka la vitabu akiendelea kuangalia na kukagua pamoja na kuchagua vitabu kulingana na mapenzi na uhitaji wake.

Katika sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuendesha michezo kwa watoto, inaopatikana katika moja ya shule zilizoandaliwa kuweza kuendesha zoezi la kufundisha pamoja na kulea watoto.

Kituo maalum kilichoandaliwa kwa lengo la kutoa elimu na kulea watoto; kikiwa kimewekewa mazingira stahiki na salama kwa watoto kuweza kujifunza na kucheza bila kudhulika.

Katika kituo maalumu cha kulea pamoja na kufundisha watoto, eneo maalumu linalopatikana katika kituo hicho limeandaliwa kusudi watoto waweze kucheza.

Wakiwa wameketi kwa utulivu na wakivuta umakini wa hali ya juu, kundi hili la wanafunzi linaloundwa na wanawake walioamua kuweza kusoma likiendelea na zoezi la ufanyaji wa mitihani.

Wanawake wawili walioketi kwa upande wa kulia pamoja na upande wa kushoto wa mwanaume aliyevalia shati la mikono mirefu la vyumbavyumba, akiwa amekaa katikati mbele ya kompyuta mpakato akiendelea kuwafundisha utendaji kazi wa kifaa hicho cha kielektroniki.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe pamoja na nyekundu, akiwa amesimama mbele ya kundi la kina mama kwa lengo la kuwa fundisha utaratibu mzuri na sahihi zaidi kiafya katika malezi.

Miongoni mwa faida za utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi katika eneo hili inadhihiri kwa kupatikana eneo ambapo wananchi wameamua kukusanyika ili kuweza kujipatia maarifa mbalimbali yatakayowanufaisha.

Ndani ya ofisi iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kupokea wataalamu watakaosaidia zoezi la kufikisha elimu kwa watu wazima, kukiwa na wanaume wawili wakishirikiana na mwanamke aliyeketi chini kuendelea kufanikisha zoezi hilo.

Kundi la watu likijumuisha wakulima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi pembezoni mwa shamba kwa lengo la kuweza kujipatia elimu sahihi, itakayowezesha kukuza mapato katika mashamba yao.

Ndani ya jengo maalumu lililowekewa viti pamoja na meza, ili liweze kutumika mahususi kwa ajili ya shughuli ya kutoa taaluma ya elimu kwa watu wazima hao.

Kundi la watu wazima linalojumuisha wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba maalum, chenye kuta zilizochopakwa rangi ya machungwa na kuekewa ubao wa rangi myeupe ili kiweze kutumika kama darasa.

Wanaume wawili waliosimama mbele ya chumba maalumu, kilichoandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa, wakiendelea kuwasilisha mawazo yao kwa mfumo wa maandishi, yaliyoandaliwa na kuandikwa kwenye karatasi nyeupe.

Tabasamu likidhihiri katika uso wa mwanamke aliyehitimu masomo yake, huku akiwa ameshikilia cheti chake cha kuhitimu masomo hayo na furaha iliyo kubwa baada ya kuwa amemaliza masomo yake.

Ndani ya darasa maalumu linaloundwa na watu kutoka mataifa mbalimbali, akiwemo kijana wa kiume aliyeketi kwa utulivu huku akivuta taswira zake kwa lengo la kuweza kujifunza mambo mengi.

Kusoma kawa kutumia njia ya kushilikiana kunako endelea baina ya vijana hawa wawili, walioamua kujirudisha darasani kwa kutumia njia mbalimbali ziatakazo wawezesha kuweza kujifunza na kuhakikisha wana timiza malengo yao.

Kwa kutumia njia sahihi na za ukaribu kabisa mwalimu huyu anaendelea kumwelekeza mwanafunzi wake namna mbalimbali za kuweza kusoma kwa kutumia kitabu, huku akiwa ametuimia kitabu hicho kwa lengo la kumwelekezea.

Katika eneo liloandaliwa mahususi kwa ajili ya kutumika kuendeshea shughuli za kielimu, kukiwa kumepangwa viti pamoja na meza, huku kundi la watu linalojumuisha vijana wa kike na wa kiume wakiendelea kuikabili mitihani yao.

Wanawake wawili walioketi pembezoni mwa mwanaume aliyekaa katikati yao akiwa mbele ya kompyuta mpakato akiendelea kuwafundisha namna ya utumiaji wake.

Mkusanyiko wa wanawake wa rika tofauti tofauti, ukiendelea kufundishana namna ya kutunga shanga kwa umakini na utulivu wa hali ya juu.

Kwa lengo la kuweza kuwakuza vijana hao katika mazingira sahihi yaliyojengeka kimaadili. Jengo hili limeandaliwa mahususi kwa lengo la kuweza kuendesha masomo haya.

Ndani ya ukumbi uliofurika kwa kundi kubwa la wanafunzi watu wazima, linaloundwa na mchanganyiko wa wanaume na wanawake waliomua kujikita katika shughuli za kielimu.

Kwa lengo la kuenzi mila na tamaduni za ukanda wa pwani, wanaume hao wamesimama na kuamua kuimba na kucheza katika kulifanyia kazi jambo hilo.

Kundi la wanafunzi watatu likijumuisha wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja, wakishirikiana na mwalimu wao katika kuhakikisha wanajifunza na kuelewa yale masomo yao.

Juhudi za makusudi zikiwekezwa katika elimu, kwa kupitia majadiliano ya pamoja na huku kila mmoja katika hawa watu wazima waliokusanyika katika eneo hili, akipata fursa ya kuchangia mawazo yake.

Ndani ya darasa maalumu lililoandaliwa kwa ajili ya kufundisha watu wazima, likiendelea kutumika kwa ajili ya shughuli hiyo huku mwalimu aliyesimama mbele ya darasa hilo akiendelea kutoa maelekezo kuhusiana na elimu hiyo.

Ndani ya ukumbi maalum ulioandaliwa kwa lengo la kuweza kuendesha semina inayotarajiwa kuwapatia mafunzo muhimu sana watu hawa waliokusanyika katika eneo hilo.

Ndani ya ofisi maalumu ya walimu ambao wamejitolea kuwafundisha watu wazima, wakiendelea kujadiliana na kupanga mikakati madhubuti itakayo wawezesha kuwafundisha wanafunzi wao.

Wakiwa wameketi pembezoni mwa shamba, lenye mimea iliyo kua, na kustawi na kunawiri vizuri, watu hawa wameketi kwenye viti vya plastiki. Kwa lengo la kujifunza namna mbalimbali za kuweza kutanua wigo wa mapato yao.

Kundi la vijana likiwa limeketi kwa eneo la nje ya nyumba, wakiendelea kushauriana na kuangalia mbinu mbalimbali zitakazowawezesha kuweza kupata majibu sahihi na njia sahihi za kazi ya kufanya mtaani.

Kwa kushirikiana kundi la wanaume hawa ambao ni wataalamu, wakiandaa mitaala mbalimbali wakitumia picha za maelezo yanayochorwa kwenye karatasi kwa lengo la kuhakikisha wanafikisha ujumbe kwa jamii kwa urahisi.

Wakipata fursa ya kusherehekea kwa pamoja katika sherehe hii ya mahafali wahitimu hao waliyovalia majoho ya rangi nyeusi wakiundwa na mchanganyiko wa wanaume na wanawake wameamua kufurahi kwa kukutana kwa pamoja.

Mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni kwa kutumia kitenge, akiendelea kufuatilia na kuhakikisha anaelewa yale katika maneno yaliyoandikwa katika karatasi zilizobandikwa ubaoni.

Wanawake wa rika tofautitofauti waliokusanyika katika darasa hili kwa lengo la kupeana maarifa na kujifunza sanaa hii muhimu kwa kutumia vifaa mbalimbali vitakavyofanikisha zoezi hilo.

Watu wazima waliovalia mavazi ya rangi ya bluu, wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, kwa lengo la kuweza kufuatilia kwa umakini mkubwa yale yanayoelekezwa na wenzao wawili waliosimama mbele yao.

Mwanamke aliyenyoosha mkono wake wa kulia juu ya kuweza kuchangia katika yale yanayojadiliwa katika ukumbi uandaliwa mahususi ili tuweze kupata njia mbalimbali zitakazosaidia kunyanyua elimu kwa jamii.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama ameshikilia karatasi yenye maandishi ya rangi ya bluu, yanayoelezea kuhusu dunia ambayo ni chati iliyoandaliwa mahususi, kuweza kutumika katika kufundishia kundi la watu wazima, ambao wameamua kujirudisha darasani.

Akiwa amesimama kwa lengo la kuchangia na kutoa mchango wake wa mawazo katika mkutano huu, uliolenga kuweza kupata majibu yatakayosaidia ufikishaji wa elimu kwa watu wazima.

Utulivu umakini pamoja na ufatiliaji ni katika silaha kubwa zenye kusaidia zoezi la kujifunza, kwa kufahamu hayo, wanafunzi hawa watu wazima pamoja na mwalimu wao wameamua kuyatilia mkazo mambo hayo ili kuhakikisha wana weza kujifunza kikamilifu.

Tabasamu zito linalodhihiri kwenye uso wa mwanamke mwenye asili ya kimasai aliyesimama mbele ya darasa akiashiria kwenye ubao ikiwa ni zoezi la kusoma.

Ndani ya jengo maalumu lililokusudiwa kutumika kwa ajili ya kuendesha kikao kitakachowezesha, kupatikana mbinu maalumu zitakazosaidia kufikisha elimu kwa watu wazima.

Mkusanyiko wa watu wazazi wababa na kina mama katika muhadhara maalumu ulioundwa kwa lengo la kuweza kuwafundisha watu hao, namna bora na njia za malezi.

Kwa kutumia njia za kitaalamu na rahisi zaidi kufikisha ujumbe mkusanyiko wa watu hawa unaendeleza majadiliano yanayotarajiwa kuja na majibu chanya katika kufikisha elimu kwa jamii.

Katika kikao maalum kinachohusisha wataalamu mbalimbali kilichofanyika ndani ya ukumbi maalum ulioandaliwa na kuwekewa mazingira stahiki, watu hao wanatafuta njia na namna mbalimbali za kutoa taaluma katika jamii.

Ni ndani ya jengo maalumu kukiwa na viti vya plastiki vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri na madhubuti, vilivyotumika kwa ajili ya kukaliwa na wahusika ambao ni watu wazima waliokuja eneo hilo kwa lengo la kujifunza.

Ili kuhakikisha wanapata mazao yatakayokuwa na faida kubwa, wanawake hao wameamua kujikusanya katikati ya shamba lao lenye mimea iliyostawi vizuri, ili kuweza kuelimishana na kupeana mbinu mpya ambazo zinatarajiwa kuwasaidia.

Kundi linaloundwa na wanawake wanne walioamua kujishughulisha na elimu inayohisisha matumizi ya kompyuta zilizowekwa mezani huku mmoja wao akishirikiana na mwenzake.

Ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa kikiwa kinakuta zilizopambwa kwa rangi ya machungwa na kisha ubao wa rangi nyeupe kuwekwa mbele ya darasa hilo, ili kila mwanafunzi kuweza kuona kwa urahisi ndani yake kukiwa kuna kundi la wanafunzi watu wazima wake kwa waume walioamua kuja kusoma.

Mwanamke mrembo aliyesuka nywele zake na kisha kuzibana vizuri akiwa amesimama pembezoni mwa kundi la wenzake linaloendelea kujisomea, huku mikononi akiwa ameshika kompyuta mpakato pamoja na kalamu ya wino.

Wanawake wawili wenye furaha ambazo zinashindwa kujificha kutokana na tabasamu zinazodhihiri kwenye nyuso zao, wakiwa wameketi mbele ya kompyuta mpakato kwa lengo la kuweza kuendelea kusoma kwa kupitia njia ya ushirikiano.

Kulingana na hali na kasi ya Dunia ya sasa ya sayansi na teknolojia, kundi hili lililoundwa na wanawake pamoja na wanaume watu wazima, likiamua kujifunza namna ya utendaji kazi wa vifaa vya kisasa vinavyofahamika kama kompyuta.

Ndani ya chumba maalumu cha darasa chenye madawati yaliyotengenezwa kutumia mbao, wakinamama hao wapo darasani huku kila mmoja akiwa ameshika kalamu na ametulia na kuvuta umakini wa hali ya juu. Ili kuweza kudhibiti yanayofundishwa.

Mkusanyiko unaoundwa na wanaume watatu wakiendelea kujadiliana kwa umakini na utulivu mkubwa, ili kuhakikisha wanapata mawazo yatakayokuwa sahihi zaidi katika kuwasilisha elimu kwa jamii.

Mwalimu aliye valia shati la mikono mifupi, akisimama kwa lengo la kuweza kuwafuatilia wanafunzi wake kwa ukaribu zaidi, ili kuhakikisha wanayaelewa na kuyadhibiti yale anayofundisha.

Mkusanyiko wa watu wa jinsia tofauti, ambao ni wataalamu katika eneo hili, ambapo semina maalumu inayotarajiwa kuwaongezea maarifa na ujuzi katika fani zao.

Wanawake waliovalia fulana za rangi nyeusi, wamekusanyika katika eneo hili, kwa lengo la kuweza kupatiwa maarifa muhimu yanayotarajiwa kuwaongezea ufahamu wao katika utendaji wa kazi zao za kila siku.

Katika chumba maalumu kilichoandaliwa, ili kuweza kutumika katika kuendesha zoezi la utoaji wa elimu isiyokuwa rasmi kwa watu wazima. Kundi la wanafunzi hao wakiwa wamejikusanya ndani ya darasa hilo kwa lengo la kujifunza.

Mazungumzo yakiendelea katika mkusanyiko huu ulioundwa na wanawake pamoja na wanaume wakijadiliana mambo mbalimbali yanayotarajiwa kuleta mchango chanya katika jamii.

Kundi la watu walemavu pamoja na watu wazima wakiwa wamekusanyika ndani ya ukumbi maalumu, uliowekewa mazingira rafiki kwa lengo la kuendesha semina inayotarajiwa kuwapatia elimu.

Ndani ya jengo maalumu lililoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kutoa elimu kwa vijana na watu wazima wengineo likiwa limefunguliwa milango yake ili kuruhusu hewa na mwanga kuingia kwa kiwango cha kutosha.

Mwanamke mrembo aliyebana nywele zake vizuri akiwa ameshikilia komyuta yake mkononi pamoja na kalamu huku tabasamu zito likidhihiri kwenye uso wake, ishara inayoashiria furaha aliyokuwa nayo kujikita katika shughuli za kielimu.

Ili kuhakikisha mikakati madhubuti inawekwa itakayosaidia ufikishaji wa elimu kwa kundi la watu wazima bila kubagua jinsia zao, watu hawa wataalamu wamejikusanya katika eneo hili ili kuweza kupata mawazo atakayokuwa sahihi.

Mwanamke aliyejitolea kwenda ubaoni kwa lengo la kuweza kuendelea kujifunza kikamilifu, huku akiwa ni kama mfano kwa wanawake wengine ambao wamekata tamaa na jambo la kusoma.

Mkusanyiko wakina mama ndani ya chumba cha darasa chenye madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa wamekusanyika hapo kwa lengo la kuweza kujifunza chochote kitakacho wanufaisha katika elimu.

Ndani ya jengo maalum lenye viti pamoja na meza zilizo pangwa vizuri, zilizo andaliwa kwa lengo la kuweza kutumika kuendesha semina iliyo lenga kuweza kuja na majibu chanya yatakayo saidia ufikishaji waelimu kwa watu wazima.

Ndani ya jengo la darasa lililopambwa Kwa Kuta zenye rangi ya machungwa, kukiwa na madawati yaliyoandaliwa pamoja na viti vilivyopangwa kwa lengo la kuweza kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira stahiki ya kujifunza.

Kikao kizito kikiendelea kinachohusisha matumizi ya simu janja za mkononi pamoja na kishikwambi, watu hawa waliojikusanya eneo hili wanafanya majadiliano muhimu yanayotarajiwa kuwa na matokeo chanya katika jamii.

Mwanamke mtu mzima ambaye hajapata tamaa na fursa ya kuweza kujifunza namna ya kusoma na kuandika katika kulitilia, mkazo jambo hilo mwanamke huyo ameamua kujibidiisha kwa kusoma na kufanya majaribio mbalimbali.

Kwa kutumia umakini na utulivu wa hali ya juu mwanaume huyu anaendelea kujibu maswali yaliyopo kwenye karatasi iliyopo mbele ya macho yake kwa utulivu na kuhakikisha anayajibu kwa usahihi.

Ndani ya darasa la watu wazima wanawake watatu waliojitayarisha na kujiweka tayari kwa ajili ya kuweza kufanya mitihani wakiwa tayari pamoja na mitihani yao na kalamu zao mkononi wakiendelea kuikabili mitihani hiyo.

Kikao muhimu kikiendelea ili kuhakikisha majibu sahihi yanapatikana; yatakayowezesha kuweza kuwafikia watu duni katika jamii, ili nao wao wapatiwe elimu.

Kwa jitihada kubwa, hali na mali inayoonyeshwa katika chumba hiki kilichoandalowa mahususi ili wataalamu hawa waweze kukaa kwa lengo la kuweza kujadiliana na kupata njia mbalimbali zitakazosaidia kufikisha elimu kwa jamii.

Katika mkutano maalum uliolenga kuwakusanya wataalamu mbalimbali kwa lengo la kuwaongezea maarifa muhimu yatakayowasaidia katika utendaji kazi wao wa kila siku.

Mwanaume aliye simama mbele ya jengo, lililo andaliwa ili kuweza kutumika kama darasa, akiendelea kufundisha. Huku watu wazima wanawake pamoja na wanaume, walio keti kwenye viti wakiendelea kumsikiliza kwa umakini.

Katika eneo maalumu lililotengenezwa na kuwekewa meza pamoja na mabenchi yaliyotengenezwa kwa ustadi na usanii wa hali ya juu, huku watu wakiwa wamekaa juu yake baadhi yao wakiendelea kujisomea na wengine wakipata chakula.

Wakiwa wameketi kwa utulivu na wakivuta umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha wanaifanya mitihani yao kwa weledi, na kujibu maswali stahiki bila kufanya makosa ya aina yoyote katika ufanyaji wa mitihani hiyo.

Jamii ya watu wazima inayochanganyika kwa watu kutoka mataifa mbalimbali, wamekusanyika katika darasa hili kwa lengo kuweza kujinyanyua kielimu.

Mwanamke mrembo aliyesuka nywele zake vizuri na kuvalia mavazi ya rangi nyeusi, akiwa ndani ya maktaba akiendelea kukamilisha zoezi la kuchagua kitabu, kwa lengo la kwenda kukisoma.

Ndani ya jengo lililotengenezwa mahsusi kwa kutumia matofali ya kuchoma milango yake ikiwa wazi pamoja na madirisha ya kuruhusu hewa pamoja na mwanga kuingia kwa kiwango cha kutosha huku ndani kukiwa na kundi la wanafunzi watu wazima ambao tayari wamejitoa kwa ajili ya kuweza kujifunza.

Kundi la wanafunzi watu wazima, wakiwa darasani baadhi yao wakishirikiana kusoma na wengine wakivuta umakini na kuhitaji utulivu kuendelea kujisomea wenyewe.

Kundi linaloundwa na watu watatu likijumlisha wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja, likiendelea kushirikiana kwa ukaribu kabisa ili kuhakikisha wanasoma.

Mkusanyiko wa kundi la vijana unalohitaji kupatiwa maarifa mbalimbali yanayotarajiwa kuwanufaisha, kukutana katika lengo hili lililowekewa mazingira stahiki kwa wao kujifunza huku mwalimu wao akiwa mbele akiendelea kuwapatia maelekezo muhimu.

Kundi la wanawake linaloundwa na watu wanne, likiwa limekusanyika ndani ya chumba hiki kilichokubaliwa kutumika kama darasa kwa lengo la kujifunza, huku mmoja wao akiwa amesimama kuongoza masomo hayo.

Ndani ya chumba maalumu kilichoandaliwa na kuwekewa mazingira sahihi ili kiweze kutumika kama maktaba kuna watu ambao tayari wanaendelea kujisomea vitabu vinavyopatikana humo.

Kundi kubwa la watu linalojumuisha wanaume na wanawake, likiwa limekusanyika ndani ya ukumbi maalumu; ulioandaliwa kwa lengo la kuweza kuendesha semina hii.

Tabasamu zito linadhihiri kwenye uso wake huku akiwa ameshikilia ukili uliofumwa vizuri pamoja na mpira wa makaratasi yamesimama mbele ya darasa Kwa lengo la kuhamasisha kujifunza sanaa hiyo ya ususi.

Mazoezi ya usomaji yakiendelea katika jengo hili lililoandaliwa mahususi ili kuweza kutumika kama darasa la kufundisha watu wazima huku wanafunzi wote wakishirikiana na mwenzao aliyesimama katika lengo la kusoma.

Wataalamu hawa wa kutengeneza vitu vinavyotokana na mbao, wakiamua kushirikiana katika kuelekezana utendaji kazi na ufanyaji kazi kwa ufanisi mkubwa. Huku mmoja wao akiendelea kuyadhibiti mambo hayo kwa kutumia kalamu na daftari.

Katika mkusanyiko maalumu ulioundwa na wanawake pamoja na mwanaume mmoja aliyesimama; majadiliano mazito yakiendelea kuhusu namna itakayosaidia wanawake kupatiwa elimu kwa urahisi.

Miongoni mwa mambo yenye kumsaidia mwanafunzi kuweza kujiimarisha kitaaluma ni kutenga muda wa kuweza kujisomea, kwa kulifahamu hilo kijana huyu ameamua kujikita katika kuweka ratiba zake binafsi kwa lengo la kuweza kujinyanyua kitaaluma.

Wanawake wenye asili ya kimaasai wakiwa ndani ya jengo la darasa lenye madirisha makubwa yanayotakiwa kuruhusu hewa kuingia kwa kiwango kikubwa, ili kuhakikisha mazingira ya kujifunza yanakuwa safi na rahisi kumwezesha mwanafunzi kujifunza.

Furaha kubwa ikionekana katika uso wake, huku akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu, mwanamke huyu ambaye tayari amekwisha maliza masomo yake ambayo aliamua kurudi darasani kwa lengo la kuweza kujifunza.

Mwanamke mtu mzima akiwa amehudhuria katika kituo cha utoaji wa elimu kwa watu wazima, akiwa darasani akiendelea kuandika kwenye daftrai lake kwa kutumia kalamu.

Katika hali ya kushirikiana vijana hawa wanne, walio amua kutumia maarifa yao na utaalamu katika vifaa vya umeme, kwa ajili ya kuweza kujikwamua kiuchumi na kueneza elimu yao hiyo.

Katika kikao maalumu kinacholenga kuweza kuongeza uelewa katika utashi wa kazi mbalimbali za ufundi, kundi la mafundi hawa waliovalia makoti ya rangi ya bluu wakiwa wamekusanyika eneo hili, huku baadhi yao wakiwa mbele wakiendelea kutoa mbinu mbalimbali.

Kundi la vijana maalumu waliojitoa na kujishughulisha katika kujifunza elimu ya fani ya ufundi, wakiwa katika karakana kwa lengo la kujifunza kwa kutumia njia ya vitendo.

Wasichana wawili wakiendelea kushirikiana na kujadiliana kwa ukaribu kabisa katika kuhakikisha wanajifunza na kuelewa masomo yao, wakitumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia vinavyojumuisha simu janja pamoja na kompyuta mpakato.

Kundi la wanafunzi linaloundwa na wanaume pamoja na wanawake watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu mkubwa na umakini wa hali ya juu kwa lengo la kuweza kujifunza.

Ufatiliaji ni muhimu sana katika swala la ufundishaji. Mwalimu huyu aliyevalia shati la mikono mirefu na kukunja mikono yake, ameamua kulitilia mkazo kwa kuwafuatilia kwa ukaribu kabisa wanafunzi wake.

Mwanaume aliyevalia shati la mikono mirefu ambaye ni mwalimu katika kituo hiki, ambacho kinatoa elimu kwa watu wazima. Akiendelea kukabidhi mitihani kwa wanafunzi wake waliokusanyika eneo hilo kwa ajili ya kufanya mitihani.

Ndani ya jengo la darasa likiwa na madawati yaliyotengenezwa vizuri kwa ustadi mkubwa na kupangiliwa vizuri, kundi la watu wazima likiwa limeketi kila mmoja akiwa ameshika kalamu akiendelea kujibu maswali yanayopatikana kwenye mtihani.

Mikakati ikiendelea kuwekwa kiyakinifu kabisa mkusanyiko huu wa wataalamu watu wazima wakiendelea kujadiliana juu ya namna mbalimbali zitakazo wawezesha kuweza kufikisha elimu kwa jamii.

Wanawake waliohudhuria katika kikao, kinacholenga kupata majibu sahihi na njia mpya, zitakazosaidia katika kufikisha elimu kwa watu wazima.

Wakizingatia picha iliyochorwa kwenye karatasi nyeupe na kubandikwa ukutani. kundi hili linaloundwa na vijana wa kiume wanaendelea kutoa mawazo yao katika kuhakikisha elimu inafika kwa urahisi kwa jamii.

Zoezi la ufikishaji wa elimu kwa kutumia njia isiyokuwa rasmi limeandaliwa katika eneo hili kwa kuwakusanya wakazi wa mji huu wote katika eneo lenye kivuli na hewa safi, ili kuhakikisha elimu inatolewa kwa urahisi.

Juhudi binafsi zinazoendelea ndani na nje ya darasa, anazozionyesha mwanamke huyo; aliyeamua kuweza kujibidiisha kuhakikisha anajifunza namna ya kusoma na kuandika, akipambana kwa kusoma makala na vitabu mbalimbali.

Kikao kizito na madhubuti kikiendelea katika chumba hiki huku mmoja wao akiwa amesimama na kushika kalamu ya wino akiendelea kuandaa maandishi anayoyaandika kwenye karatasi nyeupe yatakayotumika katika ufundishaji.

Mabinti wanne wakiwa katika eneo la darasa wakiwa wameshikilia makaratasi yaliyochorwa michoro ya ramani ya Afrika, kuonyesha thamani ya vitu mbalimbali vinavopatikana kwenye ramani hiyo.

Katika sherehe iliyoandaliwa kwa lengo la kuadhimisha mahafali ya wahitimu ambao wanaendelea kukabidhiwa vyeti, huku mbele yao akiwepo mama aliyevalia joho la rangi nyeusi pamoja na mgeni rasmi.

Miongoni mwa njia nzuri na nyepesi zaidi inayowasaidia wanafunzi kuweza kudhibiti yale wanayofundishwa na walimu wao. Kundi hili la watu wazima limepewa mitihani ambayo inatarajiwa kuweza kuwasaidia katika taaluma zao.

Ndani ya chumba maalumu katika kuta zake kukiwa kumebandikwa picha ya ramani na madirisha yakiwa wazi. Kuruhusu mwanga na hewa kuingia kwa kiwango cha kutosha. Wanawake hawa wawili wameamua kukaa hapa wakiendelea kujisomea.

Ndani ya karakana maalumu iiyoandaliwa ili kuweza kutumika na wanafunzi wanaojifunza masomo ya ufundi kuweza kupata fursa ya kujifunza kwa kutumia njia ya vitendo inayotarajiwa kuwaimarisha katika njia yao hio.

Wakiwa mbele ya kompyuta za mezani zilizoandaliwa na kuwekwa juu ya meza, wakiwa katika jengo lililopambwa vizuri kwa rangi ya mawingu wakiendelea kujibidiisha na kutambua utendaji kazi wa vifaa hivi ili kuweza kuinufaisha jamii.

Wanaume wawili waliovaa mashati ya mikono mirefu wakiwa wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa eneo la nyuma ya darasa huku kipindi kikiendelea kwa lengo la kuweza kujifunza

Katika Hali ya kutambua umuhimu wa Sanaa hii muhimu ya ushonaji wa nguo, mabinti hawa watatu walioamua kujikita na kujidhatiti katika taaluma hiyo wakiendelea na shughuli ya ushonaji.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyekundu akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza; huku akiendelea kuwaelekeza wenzake waliosimama pembezoni mwake.

Akiwa amejitoa mwanamke huyo aliyesimama ubaoni kwa lengo la kukamilisha zoezi aliyopatiwa na mwalimu wake, ikiwa ni miongoni mwa mambo yanayotarajiwa kumwezesha mwanamke huyo kuifunza.

Wakishirikiana kwa pamoja huku kila mmoja miongoni mwao akipata fursa ya kuchangia mawazo yake, wakizingatia picha iliyopo ukutani inayotoa muongozo wa namna ya kufikisha elimu kwa jamii. Kundi hili la vijana limekutana eneo hilo.

Wanawake watatu walio jumuika hapo, kwa kuchangia mawazo yao na kushirikiana katika kujifunza na kusoma kwa pamoja, wakiendelea kukamilisha zoezi hilo, huku mmoja wao akiwa ameshika kalamu yake mkononi.

Mkutano maalumu uliokaliwa ndani ya jengo hili, kwa lengo la kuweza kufanikisha wataalamu wajifunze mbinu mbalimbali zitakazowasaidia katika kazi zao.

Ndani ya darasa kukiwa na mkusanyiko wa watu wazima wakijumuisha wakina mama pamoja na akina baba, uliojikusanya ndani ya jengo hili kwa lengo moja tu nalo si lingine isipokuwa kuweza kusoma.

Mwanaume aliyesimama mbele ya chumba kilichoandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa, kwa lengo la kuweza kuhamasisha kundi la watu wazima kuweza kujifunza sanaa ya ususi.

Wakishirikiana kwa pamoja vijana hawa wawili walioamua kutumia muda wao wa ziada kuweza kujisomea, ili kuhakikisha wanasonga mbele na kupiga hatua kubwa katika elimu yao.

Akiwa katika mkusanyiko ulioundwa na watu kutoka mataifa mbalimbali, mwanamke huyo aliyenyoosha mkono wake wa kushoto juu, ikiwa ni ishara inayoashiria kuhitaji kuchangia katika yale yanayozungumzwa.

Mkusanyiko wa kikundi kinachoundwa na wanawake wa rika mbalimbali, wakishirikiana pamoja na kuelekezana namna ya kufanya sanaa hii mahususi ya kuweza kutengeneza shanga.

Wanaume hao wanne waliamua kushirikiana katika kutengeneza kifaa cha kielektroniki huku wakihusisha matumizi ya kompyuta mpakato zilizowekwa mezani.

Wakishirikiana na mzee huyu aliyevalia vazi la kanzu, katika kuandaa mikakati madhubuti itakayowezesha kuweza kufikisha elimu kwa kundi la watu wazima.

Kundi la watu linalojumuisha wanawake na wanaume baadhi yao wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta mpakato zlizowekwa juu ya meza wakiendelea kuzitumia katika kudhibiti yale yanayowasilishwa katika mkutano huo wa kielimu.

Kikundi cha wanawake walio valia fulana za rangi nyeupe, wakiwa na lengo la kuweza kujifunza na kuhamasisha wanawake wenzao, kurudi darasani ili waweze kujifunza kwa pamoja.

Katika mkutano uliofanyika kijijini hapo, eneo sahihi lenye kivuli cha kutosha pamoja na hewa safi limechaguliwa, ili kuhakikisha elimu inayotolewa inaifikia jamii kwa urahisi.

Japokua ni mlemavu wa ngozi mwanmke huyu aliebana nywele zake vizuri akijumuika pamoja na wanafunzi wenzake kwa lengo la kujifunza.

Ndani ya jengo lililoandaliwa mahususi ili kuweza kutumika kama darasa , wanaume wawili waliokaa bega Kwa bega upande wa nyuma ya darasa wakiendelea kusikiliza kwa makini yanayofundishwa na mwalimu wao.

Mwanamke aliyebana nywele zake vizuri akiwa amevalia miwani tabasamu zito likidhihiri kwenye uso wake, huku akiendelea kushirikiana na wanafunzi wenzake walioamua kuweza kusoma.

Mkusanyiko wa kikundi cha wanafunzi watu wazima ikiundwa na wanawake wanne pamoja na mwanaume mmoja, wakiwa na furaha kubwa. Huku kila mmoja akiwa ameshika cheti chake mkononi, ikiwa ni ishara ya kuhitimu masomo yake.

Majadiliano muhimu yakiendelea katika mkutano huu, ulio husisha wataalamu mbalimbali, ili kuweza kuhakikisha wanajipatia majibu sahihi, yatakayo wafikia jamii katika ufikishaji wa elimu,

Kundi la wanafunzi watu wazima ambao ni wahitimu, wakiwa wamevalia majoho ya rangi nyeusi pamoja na kofia za rangi nyeusi katika sherehe ya mahafali ya kumaliza kwao.

Mtaalamu wa utengenezaji wa samani mbalimbali, akiwa ameweka kalamu sikioni na ameshikilia daftari lake lenye vipimo maalumu, akiendelea kusimamia na kuhakikisha wanafunzi wake wanaotaka kujifunza kazi hii wanamuelewa.

Kundi la wanafunzi watu wazima wakiwa ndani na ukumbi maalumu, uliyowekwa kwa mpangilio maalumu, ili kuweza kuhakikisha wanafunzi wanajifunza kwa urahisi na wepesi.

Sura ya mwanamke mpambanaji ikidhihiri katika kundi hili linaloundwa na wanawake wanne, ambao hawajakata tamaa juu ya suala la kuweza kurudi darasani na kuanza kusoma. Huku mmoja wao akiwaongoza katika zoezi hilo.

Kundi la wanafunzi linaloundwa na watu wa jinsia ya kike na kiume, likiwa limekusanyika kwa hali ya utulivu na utayari wa kujifunza ndani ya jengo hili la darasa.

Mwanamama makini aliyeketi kwa utulivu na ujasiri mkubwa akiendelea kujibidiisha katika masomo yake kwa lengo la kuweza kujifunza.

Miongoni mwa mambo muhimu katika sanaa kujifunza ni sanaa ya ushonaji, katika kufahamu hilo wanawake hawa wameamua kushirikiana katika kuhakikisha wanakuwa wataalamu kwenye mambo ya ushonaji.

Katika hadhara hii iliyolenga kuwapatia watu wazima elimu inayotarajiwa kuwanufaisha, kukiendelea na furaha kubwa inayodhihiri wa kupigwa makofi ikiwa ni ishara ya kuunga mkono hoja zilizowasilishwa.

Katika mfumo mzuri wa kuelekeza ni mfumo wa kutumia michoro iliyochorwa kwenye karatasi kufahamu hilo, kundi hili la watu limeandaa michoro ambayo inatarajiwa kuwawezesha wanafunzi wao kuweza kutambua njia za kusoma.

Zoezi la utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima ikijumuisha wanaume kwa wanawake wanaotarajiwa kupewa elimu, itakayo saidia kuleta mabadiliko chanya katika jamii.

Kundi la wanawake likiwa katika jengo maalumu lililoandaliwa na kuwekewa madawati ndani, yake ili kuweza kutumika kama darasa kwa lengo la kuweza kusoma.

Wanaume wanne wataalamu wa maswala ya kielektroniki, wakiendelea kushirikiana katika uvumbuzi huu wanaotarajia kuufanya.

Akiwa amesimama kandokando ya mwanamke mwenzake kwa lengo la kuweza kushirikiana na kuhakikisha wanaelewa mfumo na utendaji kazi wa kompyuta zilizowekwa mezani.

Wanawake wawili wakiendelea kusoma kwa kutumia njia na mfumo wa kushirikiana ndani ya jengo la maktaba lililoandaliwa mahususi ili kuweza kusaidia katika shughuli ya usomaji.

Mwanamama alieshikilia cheti chake cha kuhitimu akiwa na furaha kubwa baada ya kuwa amekwisha maliza muda wa masomo yake, kwa kujituma na kuhakikisha anaweza kufikia pale ambapo alikuwa anapatarajia.

Kundi la wanawake likiwa limeketi kumzunguka mwalimu wao aliyesimama, akiendelea kuwafundisha kwa ukaribu kabisa. Huku akihakikisha wanafunzi wake wote wanaelewa kile anachokifundisha.

Wakitumia muda wa ziada katika eneo hili, kundi la watu watatu linaloundwa na wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wameamua kujikita katika masomo yao ilikuweza kusaidiana.

Mkusanyiko wa watu waliokalia viti vya plastiki wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu huku miongoni mwao wamechagua wawili walioenda mbele kwa lengo la kuongoza mkutano huo.

Mkusanyiko wa wanaume watatu, ukikutana katika eneo maalumu kwa lengo la kuweza kujadiliana na kupata njia tofautitofauti, zitakazowezesha kutoa elimu kwa jamii, bila kupata tabu ya aina yoyote.

Mwanamke mwalimu katika kituo kilichojikita kuwafundisha watu wazima, akiwa amesimama mbele ya wenzake kwa lengo la kuweza kutoa mawazo yake kikamilifu.

Ushirikiano ni jambo muhimu sana katika swala la kufikisha elimu katika jamii. Kundi hili la watu watatu linaloundwa na wanawake wawili pamoja na mwanume mmoja, wakiendelea kushirikiana kwa ukaribu kabisa kufanikisha zoezi hilo.

Wakitumia njia ya kushirikiana, watu hawa wawili wanafanya zoezi la kujisomea kwa furaha kubwa na amani pamoja na kuzingatia utulivu pamoja na umakini.

Zoezi la uwasilishaji wa mawazo likiendelea katika kikao hiki kilichoandaliwa, kinachotarajiwa kuwa na matokeo chanya kwa jamii katika kuhakikisha jamii inakuwa na elimu.

Ili kuhakikisha wakina mama wanapatiwa elimu sahihi; itakayowasaidia kuweza kulea watoto wao kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa. Eneo hili limeandaliwa kwa ajili ya kuendesha zoezi hilo.

Mwalimu alievalia vazi aina ya suti akiwa amesimama nyuma ya chumba maalum kilichoandaliwa ili kuweza kutumika kama darasa kwa lengo la kuweza kufatilia kwa ukaribu maendeleo ya wanafunzi wake.

Ndani ya darasa la watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vyao huku mwalimu akiendelea kukagua na kuwaelekeza kwa ukaribu zaidi.

Majadiliano yakinifu yakiendelea ndani ya chumba hiki kilichoandaliwa, pamoja na kuwekewa mazingira rafiki kwa kila anayetaka kusoma; huku wanafunzi hawa watu wazima wakionyesha kuwa na furaha kuendesha zoezi hilo.

Kundi la wanawake lililoketi katika sehemu maalumu lililowekewa viti vya plastiki, nyuma yao kukiwa na ubao ulioandikwa maandishi kwa kutumia chaki, wakiendelea kufanya majadiliano na baadhi yakileta matokeo chanya .

Kundi la wanafunzi watu wazima likijumuisha wanaume kwa wanawake, wakiwa wamekusanyika ndani ya maabara kwa lengo la kuweza kujifunza kwa njia ya vitendo; huku mwalimu wao akiwa yuko mbele akiendelea kusimamia zoezi hilo kwa ukaribu.

Kundi la watu wazima likiwa ndani ya jengo maalumu lenye viti vilivyopangwa vizuri pamoja na meza wakiendelea kuikabili mitihani yao kwa umakini na utulivu wa hali ya juu .

Wanawake walioketi kwa utulivu na umakini mkubwa wakitilia umuhimu na kuzingatia yale yanayozungumzwa mbele yao, ili waweze kuondoka wakiwa wamejifunza mambo mbalimbali.

Kila mmoja akishiriki kikamilifu katika mkusanyiko huu unaolenga kuweza kupata mawazo chanya yatakayosaidia katika kufikisha elimu kwa jamii yote kwa ujumla.

Mwanamke aliyebeba mtoto wake mgongoni akiwa amesimama kwa lengo la kutoa ufafanuzi, wa maneno na mambo ambayo tayari yamekwisha andikwa kwenye karatasi nyeupe zilizobandikwa ubaoni.

Mkusanyiko wa wanawake wenye asili ya kimaasai wakiwa ndani ya darasa kwa lengo la kujifunza, huku wakiwa wawili wao waliokaa mbele wamenyanyua vibao vya kuandikia.

Kwa hali na mali wanaume hawa wawili watanashati wanaendelea kujitoa na kujituma kwa kushirikiana na kupitia makala mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha jamii inaelimika kikamilifu.

Tabasamu zito linalodhihiri kwenye uso wa mwanaume aliyesimama mbele ya darasa, huku akiwa ameshikilia ukili uliofumwa vizuri kwenye mkono wake wa kushoto pamoja na mpira kwenye mkono wake wa kulia kwa lengo la kuweza kuwa masishe sanaa hiyo.

Kijana wa kiume ambae ni mwanafunzi mmoja katika darasa ambalo limechanganya watu kutoka mataifa mbalimbali, akiwa ameweka kalamu yake kwenye shavu ishara ya kutafakari mambo yanayohusiana na elimu yake.

Wanawake wakishirikiana kwa ukaribu ili kuhakikisha kila mmoja wao anapata fursa ya kufanya vizuri katika masomo yake.

Kwa kupanga mikakati madhubuti kabisa, kundi hili linalo undwa na watu wanne, likimhusisha mwanamke mmoja, aliye simama. Huku wakitumia vifaa vya kisasa katika kudhibiti jambo lao hilo.

Kundi la vijana wakike kwa wakiume, wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo hili kwa lengo la kuweza kupatiwa ushauri nasaha.

Mkusanyiko wa watu wazima ukijumuisha wanaume pamoja na wanawake waliovalia makoti ya rangi ya bluuu, kwa lengo la kuweza kujitambulisha kwa jamii huku wakiendelea kutoa elimu mbalimbali za ufundi.

Mwanamke aliyesimama mbele ya kundi la kinamama wenye watoto, kwa lengo la kuweza kuwapatia taaluma; inayotarajiwa kuwaongezea maarifa muhimu katika ulezi ya watoto.

Mkusanyiko wa kundi dogo la watu wazima likijumuisha wanawake kwa wanaume, wakishirikiana katika kupanga mbinu madhubuti zitakazosaidia zoezi la ufikishaji wa elimu kwa watu wazima.

Katika hali ya kushirikiana kundi hili la watu wazima limeendelea kupokea maelekezo kutoka kwa mwanamke aliyevalia fulana ya rangi nyekundu, aliyeketi mbele ya kompyuta mpakato akiendelea kutoa maelekezo.

Zoezi la utoaji wa elimu kwa njia madhubuti na ya ukaribu kabisa, likiendelea katika jengo hili lililoandaliwa mahususi ili kuweza kufanikisha zoezi hilo.

Zoezi la utoaji wa elimu kwa watu wazima likikusanya jinsia zote mbili, watu wa kike na wa kiume wamekusanyika hapo kwa lengo la kuweza kujifunza na kusoma pekee.

Kundi la wanafunzi wa fani ya ufundi wa umeme wakiwa ndani ya karakana maalumu iliyoandaliwa ili kuweza kutumika kama sehemu ya mafunzo kwa njia ya vitendo.

Kwa malengo ya kuweza kujirudisha darasani bila kuzingatia rika na umri wao watu hao wanaojumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kufanya juhudi binafsi za kujisomea wakiwa darasani.

Zoezi la ukabidhi wa vyeti kwa wahitimu likiendelea katika eneo hili. Huku mgeni rasmi akionyesha tabasamu zito linalodhihiri kwenye uso wake na mhitimu akipokea cheti kwa furaha kubwa.

Zoezi la utoaji wa elimu ya malezi kwa watoto kwa kutumia njia za kisasa zaidi, ikiendelea ndani ya sehemu hiyo iliyoandaliwa ili kuweza kufanikisha wakina mama wenye watoto wanapatiwa elimu hiyo.

Ndani ya nyumba maalumu iliyoandaliwa ili kuweza kutumika kuendesha kikao hichi, kinachotarajiwa kutoka na majibu sahihi yatakayowawezesha wataalamu mbalimbali kuweza kufikisha elimu kwa jamii.

Mwanamke mtu mzima aliyenyanyuka kwa lengo la kuweza kujifunza taaluma muhimu ya kusoma na kuandika, akiwa mbele ya ubao akiendelea kukamilisha zoezi la kuandika alilopewa na mwalimu wake.

Katika sehemu iliyokuwa karibu na dirisha, mkusanyiko wa watu unaoundwa na wanaume watatu pamoja na wanawake waliojikusanya eneo hilo, ili kuweza kujadiliana na kutatua changamoto mbalimbali za kitaaluma.

Utaratibu maalum uloandaliwa kwa lengo la kuweza kuwafundisha watu wazima ukiendelea katika ndani ya jengo hili, huku ndani yake kukiwa na kundi la watu watatu ambao ni wanawake wawili na mwanamume mmoja, wakishirikiana katika kusoma pamoja na mwalimu wao.

Kwa ukaribu na ushirikiano mkubwa unaoonyeshwa na wanawake hawa walioamua kushirikiana na kuelekezana namna na utendaji kazi wa vifaa hivyo vya kisasa na vya kiteknolojia vinavyofahamika kama kompyuta.

Ndani ya chumba cha darasa kundi la wanafunzi likiwa limeketi kwenye viti pamoja na meza zao wakizitumia kwa ajili ya kuandikia, huku mwalimu wao akiwa amesimama mbele yao akiendelea kuwapatia mafunzo muhimu.

Mkusanyiko wa wataalamu, ukiwa umesimama kwa lengo la kuweza kuunganisha mawazo yao, ili kuhakikisha wanapata njia sahihi zitakazowezesha elimu kufikia jamii.

Wakitumia namma mbalimbali na uhalisia na ubunifu wa hali ya juu, wanaume hawa wawili wameamua kushirikiana kwa lengo la kuweza kuifanya sanaa yao hiyo ya uchoraji kuwa na uhalisia wa kutosha.

Katika aina za sanaa muhimu hii ni sanaa ya uchoraji kulifahamu hilo kundi hili la watu lililoundwa na wanawake na wanaume wakiamua kuazimisha na kuhamasisha sanaa ya uchoraji.

Ndani ya jengo maalumu lenye viti pamoja na meza zilizopangwa katika utaratibu maalumu na mzuri, kukiwa na kundi la wanafunzi ambao wameamua kujikita na kujizatiti katika suala la elimu ya watu wazima.

Kwa kutambua vijana ndio mhimili mkubwa wa mabadiliko yanayohitajika katika taifa lolote ambalo lipo katika kujikita kwenye maendeleo, vijana hawa wanapatiwa elimu muhimu itakayowawezesha kuweza kufikia malengo yao.

Mkusanyiko wa kundi la wataalamu mbalimbali wanaojua namna ya kutumia vifaa vya kisasa na vya kieletroniki vinavyofahamika kama kompyuta, wakiwa wameketi katika kompyuta zao kwa lengo la kuendelea na kazi zao.

Kikao maalumu kilichoandaliwa kwa lengo la kusaidia na kuwapatia maarifa mbalimbali vijana na kuwapatia ushauri nasaha unaotarajiwa kuwawezesha vijana hao kufanya maamuzi yatakayokua sahihih kwenye maisha yao.

Wakina dada waliovalia barakoa na kuzishusha shingoni, wakiendelea katika kikao hiki mahususi kilichoandaliwa ili kuweza kuhakikisha mipango madhubuti inaandaliwa kwa ajili ya kuweza kufikisha elimu kwa jamii.

Wakiwekeza na kuweka ushirikiano mkubwa, katika kutoa elimu kwa jamii kwa kutumia njia mbalimbali, wakihusisha mbinu za kisasa na za kitaalamu, zinazohusisha kutumia michoro, ili kuhakikisha wanafunzi wanaelewa.

Wahitimu wachache waliofuzu katika mitihani yao na kufikia katika hatua ya kuweza kukabidhiwa vyeti vyao, ikiwa ni kama ishara na pongezi kwa kumaliza masomo yao hayo.

Majadiliano na maridhiano nikwa vitu muhimu vyenye kuhitajika ili kufikia mafanikio ya kitaaluma kundi hili la watu linaloundwa na mchanganyiko wa wanaume na wanawake, likitilia mkazo na kufanyia kazi mambo hayo.

Kikundi kidogo kinachoundwa na watu wanne kikijumuisha wanaume watatu pamoja na mwanamke mmoja, kikiwa kimekusanyika eneo hili huku kikitumia vifaa mbalimbali vya kisasa, ikijumuisha kompyuta mpakatao pamoja na simu janja kuweza kutatua changamoto mbalimbali.

Kundi la wanawake linaloundwa na wanawake sita wakiwa wameketi kwa mpangilio na utulivu na umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanajifunza darasani hapo.

Wakitumia njia ya kushirikiana na kuelekezana kwa ukaribu kabisa kundi hili la wataalamu ambao wameamua kujiongezea utaalamu, na maarifa kwenye kazi zao za kila siku wameshirikiana huko baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato.

Wanawake wanne wakiendelea kushirikiana kupima kitambaa kwa lengo la kuweza kuanza kushona kama ambavyo inahitajika na mteja wao.

Katika njia nyepesi na sahihi ya kusoma na kutumia mfumo wa ushirikiano, kwa kufahamu hilo kundi hili la watu watatu linaloundwa na wanaume wawili pamoja na mwanamke mmoja kinashirikiana kwa lengo la kurahisisha na kutanua uelewa wao.

Mkusanyiko wa wataalamu mbalimbali na wanataaluma uliokusanyika kwa lengo la kufanya mkutano maalumu, unaotarajiwa kuweza kutoa mawazo chanya na matokeo mazuri katika suala la ufikishaji wa elimu kwa watu wazima.

Jadiliano muhimu yanayohusisha wanawake wakiwa wamekutana kundi hili lililoundwa na wanawake pekee, kuweza kujadiliana namna na njia tofauti tofauti za kuhakikisha wanawake wanapatiwa elimu.

Mwanamama ambaye ni mwalimu akiendelea kufatilia na kushirikiana kwa ukaribu kabisa na wanafunzi wake, wanaojumuisha wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja.

Wanafunzi katika moja ya shule za msingi wakiwa katika eneo la nje la shule hiyo, iliyopambwa kwa bustani zenye majani yaliyofekwa vizuri pamoja na mazingira yaliyokuwa safi na salama kwa ajili ya kujifunza.

Eneo la shule ya msingi likiwa na nyasi ndefu zilizoota na kustawi vizuri baada ya kukumbwa na msimu wa mvua za kutosha, eneo hili linatarajiwa kuwapatia wanafunzi elimu ya msingi.

Eneo la shule ya msingi lililojengeka kwa mazingira safi na salama kwa wanafunzi kuweza kujifunza katika eneo hili, lakini pili bila kuzidhuru afya zao.

Katika kuta za darasa ya moja ya shule za msingi kukiwa kumebandikwa mabango yenye kutaja majina ya siku mbalimbali za wiki, ili kusaidia wanafunzi hao wa shule ya msingi kuweza kujifunza.

Mwalimu akiendelea kutekeleza jukumu lake la kufundisha wanafunzi hao wa shule ya msingi, walioketi kwenye madawati yao kwa lengo la kuweza kujifunza.

Kitabu cha somo la kiswahili katika elimu ya msingi, kikiwa kimechorwa picha zitakazowawezesha wanafunzi kuweza kuelewa na kuvutiwa na kitabu hicho.

Mazingira masafi yaliyosafishwa na kutengenezwa katika hali lafiki kwaajiri yakujifunza yanayopatikana katika shule hii ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani akiendelea na zoezi la kufundisha wanafunzi wake, ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanamuelewa na kunyanyua ufaulu wao.

Ndani ya chumba kilichoandaliwa na kuekewa mazingira stahiki, huku mpangilio mzuri wa viti pamoja na meza ukuzidi kulifanya darasa hilo kuwa mvuto wa kitaaluma katika shule hii ya msingi.

Mwalimu katika shule ya msingi akiwa darasani, akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake masomo ya hesabu; huku wanafunzi hao wakiendelea kumsikiliza kwa umakini.

Mwanamke huyu ambaye ni mwalimu katika moja ya shule za sekondari nchini, akiwa ameketi ofisini akiendelea kukagua madaftari ya wanafunzi wake kwa ukaribu kabisa, ili kuhakikisha anawasaidia kutatua changamoto zao za kitaaluma.

Walimu wa shule ya sekondari, wakiendelea kuwasimamia pamoja na kuwafuatilia kwa ukaribu zaidi wanafunzi wao. ili kuhakikisha wanafunzi hao wanapata mafunzo yaliyo kuwa sahihi.

Ndani ya moja ya mabweni yanayopatikana katika shule ya sekondari kukiwa na vitanda vilivyopangiliwa katika mpangilio maalumu na vitanda vilivyowekwa katika mazingira safi na salama kuashiria uratibu na udhibiti wa mazingira safi ya kulala kwa ajili ya wanafunzi.

Wanafunzi wawili wa kike katika shule ya sekondari wakiwa ndani ya maktaba yenye vitabu vilivyopangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri, wakiendelea kutafuta kitabu kizuri kwa ajili ya kusoma.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa katika utulivu wa hali ya juu, huku kila mmoja wao akiwa na kiti chake pamoja na meza, akiendelea kufanya mitihani.

Eneo la nje la shule ya sekondari, lililoandaliwa na kusafishwa vizuri kabisa na kuwekewa mazingira stahiki; yatakayowezesha wanafunzi kuweza kujifunza kwa urahisi.

Mwalimu wa kike katika shule ya sekondari akiwa ofisini akiendelea na zoezi la kusahihisha madaftari ya wanafunzi wake, huku wakimwelekeza mwanafunzi wake mmoja kwa ukaribu kabisa.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika viti vilivypangwa pamoja na meza, vilivyowekwa katika mpangilio mzuri makusudio yake yakiwa ni kuwasaidia katika ufanyaji wao wa mitihani.

Kwa furaha kubwa inayodhihiri katika nyuso za walimu baada ya kupatiwa msaada wa vitabu, vinavyotarajiwa kuwawezesha watu hao kuweza kujifunza mambo mbalimbali.

Chumba maalumu kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa, ili kuweza kutumika kuendesha shughuli za kitaaluma kwa njia ya vitendo. Kama maabara kwa ajili ya shule za sekondari.

Mwalimu katika moja ya shule za sekondari, akiwa ndani ya jengo maalumu lililoandaliwa kwa kuweza kutumika kama maktaba; huku likiwa na vitabu vya aina mbalimbali vilivyowekwa humo.

Bweni linalopatikana katika shule ya sekondari, likiwa na vitanda vilivyotandikwa vizuri, pamoja na meza na viti vitavo mwawezesha mwanafunzi anayelala humo huweza kujisome.

Kitabu cha somo la kemia kikiashiria kutumika kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha tatu, katika elimu za sekondari kitabu hiki kinatarajiwa kuwainua wanafunzi kitaaluma.

Zoezi la ugawaji wa vitabu katika shule za sekondari, likiendelea katika eneo hili. Mwalimu akijumuika na watendaji wengine wanaohusika wa idara ya elimu, katika kufanikisha zoezi hilo.

Ndani ya chumba cha maabara kinachopatikana katika moja ya shule za sekondari nchini, kikiwa kimewekewa mazingira stahiki yenye nafasi na mwanga wa kutosha, na vifaa husika ili kusaidia wanafunzi kujifunza masomo ya sayansi kwa njia ya vitendo.

Walimu wa moja ya shule za sekondari nchini wakiendelea kukamilisha zoezi la ukusanyaji wa mitihani, na kuifungasha katika vifungashio maalumu vilivyoandaliwa kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo.

Mwalimu wa somo la baiolojia katika shule ya sekondari akiwa mbele ya darasa akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu.

Ndani ya darasa mkufunzi akiwa amesimama mbele ya wanafunzi hao wa chuo kikuu akiendelea kuwafundisha mambo yanayotarajiwa kuwakuza katika taaluma zao pamoja na fani zao.

Elimu ya chuo kikuu ikiendelea kutolewa katika jengo hili ambalo limewekewa mazingira stahiki yatakayowezesha wanafunzi wa chuo kikuu kuweza kujipatia maarifa mbalimbali.

Ndani ya jengo maalumu, lililoandaliwa kusudi wanafunzi wanafunzi wa chuo kikuu kuweza kutumia, kwa lengo la kujisomea, na kuhakikisha wanayafahamu kwa undani zaidi masomo yao.

Ndani ya jengo la darasa linalopatikana katika chuo kikuu kukiwa na wanafunzi wa kike na wa kiume wameketi kwa utulivu na umakini mkubwa, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao.

Mwalimu katika moja ya vyuo vikuu nchini akiwa darasani, huku kundi la wanafunzi wa vyuo vikuu wakiwa darasani wakijumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini wa hali ya juu.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakisoma kwa kushirikiana, wakihusisha matumizi ya kompyuta mpakato walizoziweka juu ya meza, huku wakiendelea na majadiliano yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika mabweni yao huku kila mmoja akiendelea kuweka vitu vyake sawa, jambo hili lina tarajiwa kuwapa muda wa kufanya mambo yao binafsi.

Kundi la wanafunzi wakiwa katika zoezi la masomo kwa kutumia njia ya vitendo. Wakishirikiana katika zoezi la kumpamba mtu huyu ili aweze kuwa katika muonekano mzuri wenye kupendeza na kuvutia.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu linaloundwa na vijana wa kiume pamoja na wakike, wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayo husiana na masomo yao huku wakihusisha matumizi ya vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia kama vile kompyuta mpakato.

Mchanganyiko wa wanafunzi wa kike na wa kiume katika jengo la darasa, linalopatikana katika chuo kikuu, huku mbele yao akiwa amesimama mkufunzi wa kike, anaendelea kuwafundisha.

Wanafunzi katika vyuo vya kati wakiendelea kusoma kwa kutumia kompyuta zilizowekwa juu ya meza jambo ambalo linatarajiwa kuongezea utaalamu wa vifaa hivyo.

Mkusanyiko wa kundi kubwa la wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, zikijumuisha vijana pamoja na watu wazima baadhi katika jinsia zao tofauti wote wamekusanyika huku mbele yao akiwa amesimama mkufunzi wao anayeendelea kuwafundisha.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao aliyesimama mbele yao akiendelea kuwafundisha.

Kikundi cha watu kikijumuisha wanaume na wanawake wenye furaha kubwa inayodhihiri kutokana na tabasamu, zilizojaa kwenye nyuso zao huku wakiwa wamevalia majoho na kurusha kofia zao juu, ikiwa ni ishara ya furaha waliyokuwa nayo kuhitimu masomo yao.

Mwanamke ambaye ni mmoja katika wakufunzi, wanaopatikana ndani ya Chuo Kikuu huku akiwa ameketi katika kiti kilichopo ndani ya ofisi yake.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye viti vilivyopangiliwa katika mpangilio maalumu ndani ya darasa lililoandaliwa na kuwekewa mazingira stahiki, ili kuweza kutumika kwa lengo la kufundishia huku mbele ya darasa hilo mkufunzi akiwa amesimama akiendelea kufundisha.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani, wameketi kwa utulivu huku wakivuta umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayanasa na kudhibiti yale yote wanayofundishwa na wakufunzi wao.

Ndani ya darasa linalopatikana katika chuo kikuu, wanafunzi wakiwa wametulia kwa umakini na utulivu mkubwa wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Ndani ya chuo kikuu wakufunzi wamekutana kwa lengo la kuweza kujadiliana mambo na namna mbali mbali za ufikishaji wa taaluma hiyo kwa wanafunzi wao bila kuwapa mzigo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa mameketi katika mpangilio maalumu kwenye viti na meza vilivyowekwa eneo hili, huku kila mmoja akiendelea kujisomea wakihusisha matumizi ya vifaa mbalimbali vya kitekinolojia.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi katika mpangilio maalumu, wakiendelea kufanya mitihani yao inayotarajiwa kuwawezesha wanafunzi hao kuweza kutimiza malengo na ndoto zao.

Mwanamke mwalimu katika shule ya msingi akiwa yupo darasani amesimama mbele ya darasa hilo huku vijana wake ambao ni wanafunzi katika darasa lake wakiendelea kumsikiliza kwa utulivu na umakini mkubwa.

"Mwanamke mkufunzi aliyevalia koti la rangi nyeupesi pamoja na kubana nywele zake vizuri, amesimama mbele ya wanafunzi wake akiendelea kuwaelekeza na kuwafundisha mambo mbalimbali yanayohusiana na urembo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kujifunza namna mbalimbali za utendaji kazi katika majukumu watakayo yaingia hapo baadaye

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiendelea kusoma kwa kushirikiana wakihususha matumizi ya vifaa mbalimbali vya kisasa na vya kiteknolojia vinavyohusisha kompyuta mpakato pamoja na simu janja.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wako darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo huku wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya bluu. Pembezoni mwa mkufunzi wao ambaye anawasimamia kwa ukaribu.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujibidiisha kwa masomo hayo kwa njia ya vitendo, jambo ambalo linatarajiwa kuwakuza na kuwaimalisha katika fani yao hiyo.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa kutumia njia ya vitendo namna mbalimbali za utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kuchanganya mawazo na maarifa yao pamoja na ujuzi, ili kuhakikisha wanagundua kifaa ambacho kitakuwa kinarahisisha kazi mbalimbali za kielektroniki.

Zoezi la mafunzo kwa njia ya vitendo likiendelea kwa mwanafunzi huyu wa chuo cha ufundi, huku mwalimu wake akiwa yupo nae karibu akihakikisha mwanafunzi wake anamuelewa vizuri.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa darasani wakiendelea kujifunza namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki, jambo ambalo linatarajiwa kuwaimarisha kitaaluma.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza namna mbalimbali za utengenezaji wa samani chini ya usimamizi wa mwalimu wao anayeendelea kuwaelekeza kwa ukaribu kabisa.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, jambo ambalo linatarajiwa kuongezea utaalamu na maarifa juu ya fani yao hiyo.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu huku mwalimu wao akiendelea kuwaelekeza kwa ukaribu kabisa wanafunzi hao wanatarajiwa kusaidia kutatua changamoto mbalimbali katika jamii.

Wanafunzi katika moja ya chuo cha ufundi wakiwa darasani wakliendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku kila mmoja akitumia kpomyuta iliyopo mbele yake katika kukamlisha zoezi hilo.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku wakitumia vifaa mbalimbali katika kufanikisha zoezi hilo na kuhusisha umakini na utulivu wa hali ya juu.

Ndani ya chuo cha ufundi wanafunzi waliovalia makoti yenye rangi ya bluu pamoja na maandishi ya rangi nyeupe mgongoni, wakiendelea kujifunza namna na utendaji kazi wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki chini ya usimamizi wa mkufunzi wao.

Zoezi la ufundishaji likiendelea katika chuo hichi cha ufundi. Kundi la wanafunzi likiwa limevalia makoti yenye rangi ya bluu, wakiendelea kumtazama na kushirikiana na mkufunzi wao kwa ukaribu kabisa.

Kundi la wanafunzi katika chuo cha ufundi, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa kutumia vitendo matumizi ya kompyuta zilizowekwa mezani, huku mkufunzi wao akiendelea kuwasimamia na kuwafatilia kwa ukaribu.

Mwanafunzi katika chuo cha ufundi, akiwa darasani akiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku akiwa amevalia koti lenye rangi ya bluu na maandishi meupe mgongoni.

Wanafunzi ndani ya chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza, huku wakihusisha katika mafunzo yao matumizi ya kompyuta zilizowekwa mezani.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiwa wamevalia makoti ya rangi ya bluu kwa lengo la kuweza kujifunza kwa njia ya vitendo chini ya usimamizi wa mwalimu wao

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakijihusisha na ufundi wa magari. Leo hii mwalimu wao amewaleta katika eneo hili ili waweze kujifunza kwa vitendo namna ya utengenezaji wa magari.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa ndani ya karakana wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya bluu, huku kila mmoja akitumia vifaa vyake kuweza kufanya zoezi la masomo kwa njia ya vitendo.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku kila mmoja akitumia akili yake katika kujifunza jambo hilo.

Vijana ambao ni wanafunzi katika chuo cha ufundi kinachojihusihsa na ufundi wa magari, wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo namna mbalimbali za kutengeneza magari. Jambo ambalo linatarajiwa kuwaongezea maarifa na ujuzi.

Ndani ya chuo cha ufundi wanafunzi waliovalia makoti yenye rangi ya bluu wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo. Huku kila mmoja wao akiwa na vifaa vyake atakavyovihitaji katika mafunzo hayo.

Katika chuo maalumu kilichoandaliwa kwa lengo la kutoa elimu mbalimbali za ufundi, kijana huyu ambaye yupo katika kipindi cha majaribio akiendelea kujifunza, na kuona changamoto mbalimbali za kazi.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani, wakiendelea kujumuika pamoja na mkufunzi wao anayeendelea kuwafundisha kwa vitendo, jambo ambalo linatarajiwa kuwaongeneza maarifa.

Mwanafunzi wa kike katika chuo cha ufundi akiwa amevalia mavazi yanayotarajiwa kumuweka salama katika kipindi cha kazi, akiendelea na zoezi la uchomeleaji wa vyuma.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo namna mbalimbali za utengenezaji wa vifaa vya kieletroniki.

Kwa kutumia njia za mafunzo kwa vitendo na majaribio mbalimbali, ndani ya chuo hiki cha ufundi wanafunzi wake wanaendelea kuimarishwa kwa kupatiwa majaribio mbalimbali yatakayokuwa na faida katika taaluma zao.